Mtu mmoja anachukuliwa alama za vidole na mafisa waliovaa sare rasmi. Kuna kompyuta, kamera na vifaa vya kuchukulia alama za kibayometria ambavyo vinaashiria kuwa kuna mchakato wa usajili rasmi, labda wa kitambulisho au usajili wa mpiga kura. Mazingira yaonekana kuwa ya ofisi ya serkali ya kituo cha usajili.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevaa sare za mchezo za rangi ya njano na nyeusi. Wamesimama pamoja uwanjani wakiwa wamejipanga kwa karibu sana. Baadhi wamekumbatiana kwa bega au kushikana mikono ikiashiria mshikamano na motisha kabla ya kuingia timbani. Wanaonekana kuwa tayari kwa tukio rasmi kama mechi ya mashindano au ligi ya mtaa.

Huu ni sehemu ya miundo mbinu ya kusafirisha maji au mfereji ya maji ya mvua, kuna bomba kubwa la siri ikipitia sehemu yenye majani na miti. Hii inaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kuthibiti maji ya mvua au maji taka katika mji, huenda ni karibu na bandari au eneo la viwanda.

Kundi la watu ambao waliovaa fulana za rangi mbalimbali , nyekundu, nyeupe na kijani wakiwa katika tukio la pamoja kama mkutano au sherehe , mbele yao majengo na miti

Watu walio faa mavazi rasmi ya kazi wakifanya shughuli za ofisini mbele ya kompyuta kwenye kituo cha huduma. Baadhi yao wamevalia barakoa ishara ya kuzingatia tahadhali za kiafya.

Mtu mmoja amesimama barabarani akiwa amevaa koti la rangi ya kijivu na suruali ya rangi nyeupe. Anaonekana kushika simu mkononi na pande nyingine akishika bidhaa ya karatasi, nyuma yake kuna magari yakiwa yamesimama kando ya barabara na miti yenye majani ya kijani, ikionyesha mazingira ya jiji au mtaa.

Kuna matangazo kutoka tume ya huduma za mahakama kuhusu sera za ya mafunzo kwa wanafunzi na wahitimu wa sheria. Kipengele kikuu ni kichwa Internship and attachment bodies for the duty sharing kilichoandikwa chini ya nembo ya tume na sanamu ya haki.

Umati wa watu waliokusanyika katika uwanja wa mchezo wakisherehekea kwa shangwe na nderemo. Wengine wamesimama kwenye jukwa la juu na kuna bendera mabango yanayoashiria tukio maalum, labda tamasha, mkutano wa kijamii au mechi ya mchezo. Furaha na mshikamano vinadiririka wazi, wakionyesha uzalendo au kuunga mkono lengo la pamoja katika hafla hio.

Watu wawili wako kwenye ofisi moja. Ambaye amekaa anaonekana kuwa mhudumu, yule ambaye amesimama anachukuliwa alama za vidole anaonekana kuwa raia anayehudumiwa labda kwa ajili ya kusajiliwa kitambulusho, pasipoti, huduma za usalama au zoezi la sensa.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wanakimbia kwa pamoja kwenye uwanja wa nyasi. Wakivalia sare tofauti za mchezo , buluu, kijani kibichi pinki. Goli la mpira linaonekana nyuma yao likiongeza mandhari ya kimchezo hali ya harakati ya mshikamano inaonesha kuwa ni wakati wa mazao au maandalizi ya mechi . Ukisisitiza umuhimu ya kazi ya pamoja na utimamu ya mwili katika timu.

Anazungumza akitumia kipaza sauti kwenye tukio rasmi katika eneo la Mahakama ya Juu la Milimani, sehemu ya Civil Division . Nyuma yake kuna bango la kitaalamu lenye nembo la maziwa ya haki likionyesha mazingira ya kisheria. Muonekano wake unatoa taswira ya mtu aliyejitokeza kwa ujasiri kutoa hotuba au taarifa muhimu inayohusiana na haki, sheria au maswala ya kijamii.

Mkusanyiko wa viongozi na wafuasi wakiwa katika tukio rasmi au mkutano wa kisiasa. Wengi wao wamevaa mavazi ya buluu, rangi ambayo huenda inahusiana na chama au kikundi fulani cha kisiasa. Kwenye bango kubwa linaonekana kwa uwazi limeandikwa Kalonzo.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wamekuwa waliovaa sare za rangi ya njano na kijani, wakiwa wamesimama uwanjani katika hali ya shangwe na furaha. Wengine wanapiga makofi na kuonyesha ishara ya mshikamano, labda wakisherehekea ushindi au tukio muhimu wa timu. Mandhari ya nyuma inonyesha wachezaji wengine na watu wachache ikiashiria mazingira ya uwanja wa mchezo.

Excavator ya kampuni ya Hyundai inachimba mtaro mkubwa wa drainage . Inawezekana kuwa ajili ya kuweka miundombinu ya maji taka au mifumo ya maji ya mvua. Pembeni kuna bomba kubwa la saruji likiwa limewekwa tayari kuunganishwa kwenye mtaro huo. Mandhari ya jiji na majengo yanaonekana nyuma inaasheria kuwa ujenzi huo unafanyika katikati ya mji.

Hii ni ofisi ya kisasa ya huduma center ya serekali ya kenya mahali ambapo wananchi hupokea huduma mbali mbali kama usaidizi wa uwezo funds na huduma kenya. Wafanyakazi wa serekali wanaonekana wakihudumia watu kwa utaratibu na mazingira ya ndani yanaonyesha mpangilio mzuri usafi na vifaa ya kisasa.

Watu wawili wameketi mezani wameelekeza macho kwa mtu anayeandika wanaweza kuwa washiriki wa kikao ya wanafunzi au walengwa wa mafunzo, mtu mmoja amesimama akiandika huenda ni mwalimu mwezeshaji au mtu ayechukua taarifa muhimu mezani kuna kompyuta mbaka tu na vitabu kinatoa ishara ya shughuli za kitaalamu labda semina mafunzo ya kikazi au usajili wa watu.

Watu wamesimama pamoja wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida kama fulana na suruali na jaketi za rangi tofauti. Baadhi yao wameinua mikono juu wakionyesha ishara mbalimbali ikiashiria furaha, mshikamano au shangwe katika tukio fulani. Wengine wameinua mapambo.

Eneo hili lina changamoto ya usafi wa mazingira. Upande wa chini kuna eneo la barabara lililo jaa takataka nyingi zimetupwa kiholela. Watu wanaoneka wakitembea pempeni na kuna mchengo ya mjini kwenye mandari ya nyuma.

Viongozi wamesimama pamoja mwenye eneo la wazi na wawili wao wameshika nyaraka za rangi ya samawati, huenda ni ripoti, hadhi ya makabidhiano au mpango wa maendeleo. Watu wamevalia mavazi rasmi. Mashati, suruali za ofisini na wengine wamevaa suti ikionyesha picha ya kisiasa alama au kiutawala.

Baadhi ya watu wengine wameketi ila wengine wamesimama wanaonekana wamevaa barakoa. Wanaonekana katika maadalizi au shughuli za kiafya au kiofisi.

Rundu kubwa la taka kikiwemo plastiki na uchafu mwingine zilizotapakaa kando ya Barabara au eneo lizilo na makazi, hali hii inaashiria tatizo mbaya ya mazingira na usimamizi mbaya ya wataka.

Kundi la watu kwenye sehemu ya mahakama nchini Kenya . Inaonekana kuwa ni tukio la umma au mkusanyiko unao husisha mfumo wa mahakama au mahakama maalum.

Watu wakiwa ndani ya jengo wakionekana kusubiri kwenye foleni mbele ya kaunta ndefu ya mbao, kuna wale wamesimama kwenye foleni upande wa kushoto wa kaunta na baadhi ya wafanyakazi au wahudhumu wanaoneka nyuma ya kaunta. Jengo hili linaonekana kuwa la umma au labda benki au ofisi ya serekali kutokana na muundo wa kaunta na uwepo wa watu wengi.

Kundi la mashabiki wa klabu ya soka ya Gor Mahia wakiwa wamekusanyika karibu na moto wa makaa au bonfire . Wanaonekana wakiwa na vifaa vinavyofanana na ngoma au ngao zenye nembo ya Gor Mahia branch na wengine wamevaa jezi la kibichi rangi inayohusishwa na hiyo klabu. Mandhari inaashiria mkusanyiko wa mashabiki labda wakisherehekea au kuonyesha uungaji wa mkono wa klabu.

Wanariadha wa kiume wakikimbia kwenye uwanja wa riadha labda wakati wa mashindano kama vile riadha za Kipkeino Classic wakiwa wamevalia nguoza riadha zenye rangi tofauti n watazamaji wakionekana kuwasherekea.

Kituo cha huduma za serekali nchini kenya kikionyesha sehemu ndani la jengo kama ukumbi mkubwa ama chumba cha kusubiri kuna vitu vingi vilivyopangwa kwa safu ikionyesha nafasi ya kusubiri aua shughuli za wateja na pia kuna meza au kaunta zinazoonekana mbele. Nembo ya maandishi yanavyoonekana kwenye picha kama vile huduma.

Maafisa wakubwa wa tume ya mahakama nchini kenya, wakiwa kwenye hafla rasmi, kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi fulani au cheti.

Shabiki kubwa wa bandari fc anaonekana akitabasamu, ana shati la hilo bandari na pamoja na koti wa jeans, anaonekana uwanjani na kuna watu walio nyuma wake.

Kundi la watu kwenye ofisi za huduma centre ,Akiwemo profesa Kithuri Kindiki naibu wa rais wa nchini wa Kenya akimkafidhi mama aliyebeba mtoto, hadhi au karatasi fulani.

Wafanyi kazi wa huduma center na wateja. Moja wa wafanyi kazi anaonekana akihudumia mteja kwenye computer ,huku wengine wakisimama na kumsungumzia kana kwamba kuna kitu wanaijadili.

Watu waliovaa mavazi rasmi ya mawakili wanaonekana katika mahakama. Wamepanga laini rasmi mbele wakiwa na maandalizi, wakiwa wameshika karatasi wakiwa na maandilizi ya kusikiliza kesi au maandalizi ya kesi.

Kundi la wachezaji wa timu ya rugby ya kenya wakisherehekea baada ya kushinda taji la mashindano. Wote wamevaa jezi za rangi nyekundu zenye alama za Kenya Airways na baadhi yao wameshika zawadi kubwa iliyokuwa na sanamu za wanyama wawili wakipigana. Furaha yao inaonyesha mafanikio na mshikamano mkubwa kati yao katika mchezo huo wa soka la mkono.

Watu wanasubiri huduma ndani ya jengo la huduma ambapo baadhi yao wamesimama kwenye dirisha la huduma huku wengine wameketi kwenye laini .Afisa wa usalama aliyevaa sare amesimama karibu akihakikisha utulivu na usalama wa eneo hilo.

Mteja anatumia katika kituo cha huduma Kenya, kinachojulikana kwa kutoa huduma za serikali kwa ufanyizi, uwazi na kwa mtazamo wa kuimarisha urafiki kati ya wananchi na taasisi za umma. Mfanyakazi aliye kwenye dawati lenye nembo la huduma Kenya, sasa akieleza na kutekeleza jukumu lake kwa waleti, ikiwakilisha dhamira ya kuboresha huduma kwa raia.

Wachezaji wa timu ya mpira wa kikapu pamoja na watu wengine waliowazunguka wakisherehekea ushindi wao kwa bashasha. Wakiwa wamesimama kwa umoja na tabasamu nyusoni, wanainua juu tuzo yao ushindi ishara ya kujivunia mafanikio waliyopata baada ya juhudi kubwa.

Wanariadha watatu wa timu ya kenya wakiwa kwenye uwanja mashindano. Wamesimama kwa kukutana pahali pale kwa ushindi. Wamevaa jezi zilizoandikwa Kenya. Wanashikilia viatu mkononi. Mandhari ya nyuma inaonyesha watangazaji na wanariadha wengine.

Watu waliovaa sare za rangi nyekundu zenye maandishi, wakishiriki kwenye mkutano au hafla ya kisiasa, anaonekana akizugumza akitoa maelekezo kuna taswira ya ushirikiano na ushikamano, wa kikundi cha uongozi chenye maono ya pamoja.

Jukwaa rasmi la simudusi wa mahakama mbili ambapo wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketia kwa heshima juu ya jukwaa wamevalia mavazi rasmi wakionekana kutangaza umuhimu wa hafla hiyo ya kihistoria.

Rais wa jamhuri ya Kenya, William Ruto, akiwa pamoja na mke wake, mama Rachael Ruto, katika hafla rasmi. Rais Ruto anashukilia bibilia ishara ya kiapo au kuhimiza maadili ya uongozi wa haki, huku akionekana akihutubia hadhira. Mama Rachael Ruto anasimama kwa heshima pembeni yake, akimuunga mkono kama mkewe na msaidizi wa karibu.

Kiongozi aliyevaa suti rasmi ya buluu amesimama kwa hadhi mbele ya kipaza sauti huku akiwa ameshika kitabu kwa mkono wake wa kulia, nyuma yake kuna bendera za taifa ya Kenya pamoja na nembo ya Republic of Kenya ishara ya mamlaka ya kitaifa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakishiriki katika mechi yenye ushindani mkali. Wakiwa katika harakati ya kufuata mpira. Wachezaji wanne, mmoja akiwa na jezi ya njano na watatu wakiwa na jezi za kijani, wanakimbia kwa bidii uwanjani huku wakionyesha juhudi kwa makini. Mandhari ya uwanja imejaa mashabiki wanaoshuhudia tukio hilo.

Msichana mrembo aliyevaa jezi ya buluu akiwa hatua ya kuruka juu akishika mpira wa kikapu kwa mikono yake miwili kwa ustadi mkubwa. Naonyekana akiwa makini na mwenye hazima ya kufunga, huku wachezaji wengine na watazamaji wakiwa nyuma wakifuatilia kwa hamu tokio hilo la mchezo.

Aliyekuwa raisi wa nne wa jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Wako katika mazungumzo na jaji mkuu aliyevaa mavazi rasmi ya kimahakama. Mazungumzo yao yanaashiria hali ya heshima na mshikamano kati ya mihimili ya serikali, utekelezaji na mahakama wakati wa shughuli rasmi ya

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akiwa ameketi kwa utulivu kwenye kikao rasmi cha tume yao ya utuma ya mahakama. Mbele yake kuna kibaza sauti kinachoonyesha kuwa anashiriki katika mazungumzo ya kitaifa au kutoa hotuba muhimu.

Mkusanyiko wa watu waliovaa sare rasmi za kikazi wakiwa ndani ya jengo lenye bango la Toa service excellence pamoja na lebo ya huduma Kenya. Watu hao wanaonekana kushiriki katika kikao cha kitalamu ama mawasiliano ya kikazi wakionyesha dhamila ya kuimalisha utoaji wa huduma bora kwa wannanchi.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya mawakili wakiwa wamesimama kwa pamoja wakishikilia mabango yenye kauli zinazotetea uhuru wa mahakama. Mandhari inaashiria kuwa ni tukio la hadhara huenda ni maandamano au mkutano wa kutoa tamko kuhusu maswala ya kisheria nchini Kenya. Kipasa sauti kilichopo mbele yao kinaashiria uwezekano wa hotuba au taarifa rasmi kutolewa.